Dawati la mbao lilikuwa limejaa dawa mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu. Baadhi zikiwa kwenye chupa za plastiki zenye label zimeandikwa majina ya dawa kama Paracetamol, Deja huku nyingine zikiwa kwenye vifurushi vya karatasi.

Mtoto mchanga aliyezaliwa kabla ya wakati wake akiwa na uzito wa chini na viungo ambavyo bado hazijakomaa kikamilivu. Alizaliwa kwa kwenye mashini.